Elimu ya watu wazima, mtu mmoja yupo anawaelezea watu wengi (wanaume kwa wanawake), akitoa elimu juu ya mambo tofauti. Mwanaume mmoja anaonekana amevaa tisheti iliyoandikwa"LET'S GO GREEN". Hapa wapo chini ya hema lenye rangi nyeupe na wote ni watu wazima wamevaa nguo tofauti.

Elimu ya watu wazima, mtu mmoja ambae amesimama katikati ya watu wazima wanamsikiliza akiwa anafundisha, ameshika kompyuta na anawaelezea, watu wote wamekaa mzunguko kwenye viti vya plastiki wakiwa wanamsikiliza mwalimu huyo, wapo darasani ni eneo zuri lenye picha na michoro kibao na juu kuna taa inayoning'inia ambayo haijawashwa.

Elimu ya watu wazima, mwanaume mmoja mzee sana yupo anaandika na wengine wamesimama wanamuangalia. Wengine wapo upande wa nyuma, upande wa pembeni na wengine mbele yake. Hawa wote ni watu wazima, wakiwa wamekaa kwenye dawati na kufanya kazi ya kuandika.

Elimu ya watu wazima. Watu wengi wanaume kwa wanawake wapo darasani wakiwa wanasikiliza kwa makini mwingine ameshika simu, na nyuma wamesimama wamekosa viti na kuna ubao mweusi, wakiwa wametazama mbele wakimsikiliza mwalimu wao ambaye haonekani.

Duka la vitabu, mwanamke aliyevaa miwani amesuka nywele ndefu na ameshika kikapu amevaa shati la bluu yupo kwenye duka hilo lenye malumalu nzuri akiwa anaangalia vitabu vya kununua, ni duka ambalo limesheheni vitabu vingi sana na juu yake kuna mwanga mweupe pamoja na chanja zilizojaa vitabu hivyo.

Elimu ya shule ya msingi mwalimu yuko mbele ya darasa akiwa anafundisha, ubao umejaa maandishi mengi yenye tarehe sita mwezi wa pili mwaka elfumbili na kumi na tisa, watoto wadogo wamekaa wanamsikiliza mwalimu wamekaa kimakundi kimakundi, mwalimu akiwa amevaa miwani.

Elimu ya shule ya msingi wanafunzi wakiwa Wana randaranda kwenye mazingira mbele yake kuna magari ya walimu yakiwa yameegeshwa shule ni nzuri ina mazingira mazuri ya kuvutia. Maua yote yamekatwa na kupangiliwa katika mstari na bustani zote zinapendeza miti yote ni ya kijani.

Ukurasa wa mia moja sabini wa kitabu, kitabu kina mtoto aliyeshika chupa mbili upande wa juu kuna picha za mwanaume aliyevaa kanzu, kofia na koti jeusi kimeandika baadhi ya maneno kama vile sarufi, matumizi ya hiki na hivi, hivi ni viatu, viatu hivi ni vibaya na maneno mengine.

Bweni la shule ya sekondari, vitanda vimetandikwa vizuri sana, kila kitanda kina magodoro mawili yaliyotandikwa, kuna taa moja inawaka, ni pasafi pamefanyiwa usafi, hakuna mwanafunzi hata mmoja.

Elimu ya sekondari eneo la maabara, maabara imepangiliwa vizuri, chumba hiki kina mifumo ya maji, kemikali pamoja na meza za kufanyia majaribio. Eneo hili utumika na wanafunzi, kufanya majaribio mbalimbali ya sayansi kwa vitendo.

Eneo la shule ya sekondari; shule inaonekana nyasi zimekauka. Pembezoni kuna kamba ya kuanikia nguo, ambapo sweta za rangi ya bluu zimeanikwa; juu kuna wingu la bluu. Shule hii ina mabati yenye rangi ya kijani, tofali zenye rangi ya nyekundu za kuchoma.

Elimu ya sekondari, mabinti wawili waliovaa chai nyeusi na mistari meupe, wakiwa wamevaa mashati meupe pamoja na sketi nyeusi, wapo kwenye maktaba wanatafuta vitabu vya kusoma. Mmoja amekaa upande wa kulia kwenye chanja akitafuta vitabu, na mwingine amekaa upande wa kushoto wa chanja naye akitafuta vitabu.

Elimu ya chuo na chuo kikuu; mwalimu yuko mbele anafundisha, mbele yake kwenye meza kuna kompyuta yake. Wanafunzi wengi waliokaa kwenye viti vya rangi ya kijani, wanamsikiliza. Kwenye meza zao kuna madaftari pamoja na simu.

Elimu ya chuo na chuo kikuu. Mwalimu yupo darasani anawafundisha wanafunzi, amevaa koti jeupe, wanafunzi wote wamevaa sare moja. Wote wanatabasamu na kufurahia. Inaonekana ni darasa la urembo, juu kuna vifaa vya kusugulia miguu, glavu, pamoja na rangi.

Elimu ya chuo na chuo kikuu wanafunzi wa chuo wapo kwenye maktaba wanaendelea kujifunza na kujadiliana, mbele yao kuna tv yenye maandishi makubwa inayoonyesha maandishi tofauti wasimamizi wapo mbele wanasoma, chumba hicho kimezungukwa na vitabu vitabu vingi sana na wanafunzi wako wengi wakiendelea na majadiliano.

Uhitimu wa elimu ya chuo na chuo kikuu. Wahitimu wengi wa kike kwa wa kiume wamesimama wakiwa wanapiga picha baada ya kuhitimu masomo yao ya chuo. Wanarusha kofia juu, wote wanatabasamu wameangalia juu, wakiwa wamerusha kofia. Nyuma yao kuna miti mikubwa iliyostawi vizuri.

Elimu ya vyuo na vyuo vikuu, wanafunzi watu wazima wa kiume na wa kike mmoja anayeonekana kwa ukaribu. Wapo wameshika kompyuta mpakato wanafundishana na kuelekezana. Mwanaume mmoja aliyekaa kwenye kiti anawaelekeza, mwanamke naye amekaa kwenye anaangalia. Huku wengine wamesimama wakiwa wamenyoosha mikono katika kompyuta hiyo.

Elimu ya chuo na chuo kikuu, mwalimu yupo darasani anafundisha. Darasa ni zuri sana, lina vioo vizuri wanafunzi wengi wamekaa kwenye viti na meza vyenye simu, kikokotozi, kompyuta na kadhalika. Darasa hilo lina mwanga mzuri sana na juu kuna projekta ambayo husaida kuonyesha kile ambacho mwalimu anafundisha.

Elimu ya chuo na chuo Kikuu. Wanafunzi wapi darasani wamekaa kwenye viti na meza, kwenye meza zao kuna simu na karatasi, mbele kuna mwalimu anafundisha, amevaa shati jeupe, wanamsikiliza kwa makini. Darasa hili ni zuri linavutia, lina mwanga mzuri, taa zinaonekana, sakafu ya chini ina marumaru.

Elimu ya chuo na chuo kikuu mwalimu yuko mbele anafundisha ameunganisha televisheni inayoonyesha mafundisho yanayo yatoa, wanafunzi wamekaa darasani wanamsi kilize kila mmoja yuko makini kujua kile ambacho mwalimu anazungumza, darasa lina viti na meza na sakafu yake ni nzuri.

Elimu ya chuo na chuo kikuu, mwalimu wa kike yupo anawaelekeza wanafunzi kila mmoja amekaa kwenye meza yake na ana kompyuta. Mwalimu huyo anatoa maelekezo kwa mwanafunzi wa kiume huku wa kike nae akiwa anaangalia na wengine wakiwa wanafata maelekezo ambayo mwalimu huyo anawapatia, wapo darasani kuna kompyuta, kuna viti na meza.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi, wakiwa kwenye chumba chenye kompyuta nyingi. Wote wamevaa sare na kila mmoja alipokaa ana kompyuta yake. Mmoja aliyevaa barakoa amesimama, akiangalia wengine wanaosoma na kubonyeza bonyeza hizo kompyuta.

Wanafunzi wa elimu ya amali na ufundi wakiendelea na ujenzi, wengine wapo chini na wengine wapo juu baadhi yao wamevaa kofia za plastiki wanaendelea na ujenzi wamepanda juu ya paa wakiendelea na kupauwa wengine wapo chini wakiwapa vifaa walioko juu ujenzi huu ni wajengo kubwa.